Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa labda duka la jumla au duka la bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto wa picha kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa ambazo hazionekani wazi wazi kutokana na umbali au ubora wa picha lakini zinaonekana kuwa zimefungwa vizuri. Katikati na upande wa kulia kuna njia ndefu kati ya rafu nyingine zilizojaa bidhaa. Mbele zaidi katika umbali unaweza kuona watu wachache wakitembea au wakitafuta bidhaa.

Hili ni rundo la mashati yaliyokunjwa vizuri yakiwa yamewekwa juu ya meza ndani ya duka ya sehemu ya mauzo. Mashati haya yana mifumo ya miraba au plain na yanapatikana katika rangi tofauti tofauti. Huko nyuma tunaweza kuona nguo nyingine zilizoning'inizwa na labda rafu za kuonyesha bidhaa zote, zikionyesha mazingira ya biashara ya rejareja. Mwangaza katika picha unaonekana kuwa mzuri, ukiangazia rangi na muundo wa mashati.

Hili ni duka la nguo lililojaa bidhaa mbalimbali. Kuna nguo nyingi zimeninginizwa kwenye reli zikiwa zimepangwa kwa rangi na mtindo tofauti. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana zikionyesha ugeuzi mpana. Inaonekana kama duka la kisasa lenye taa nzuri lililopangwa vizuri kwa ajili yawateja.

Hili ni duka la magari. Kwenye picha hii kuna watu watatu wanaoonekana. Aliye upande wa kushoto na amevalia suti nyeusi anaonekana kuwa muuzaji na walio upande wa kulia wawili wanaonekana kama wanunuzi. Kwenye picha hii tunaona magari ya aina mingi yaliyoegeshwa na yaliyo mapya.

Hii ni gari la kisasa la rangi ya kijivu. Gari linaonekana likiwa limeegeshwa nje labda kwenye eneo la maegesho au kituo cha mafuta kwani kuna viashiria vya majengo na miundombinu nyuma yake. Muundo wa gari unaonyesha ni Sidan yenye milango minne na inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hii ni sehemu ya nyuma ya gari la aina ya SUV au Station Wagon likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi, labda maegesho au uwanja. Mkia wa gari au sehemu ya nyuma kabisa, umefunguliwa na kuonyesha nafasi kubwa ya mizigo ndani. Inaonekana kuna nafasi ya kutosha ya kuhifadhi vitu. Gari lina rangi ya nyeusi na upande wa kulia na kushoto wa mkia wa gari, milango wa nyuma inaonekana kufunguliwa.

Hapa tunaona soko ndogo au kituo cha biashara. Kuna vibanda vingi vilivyoezekwa kwa paa za mabati au turubai, vikionyesha kuwa ni mahali pa wazi pa kuuza bidhaa. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara. Pia tunaona magari yakiwa yameegeshwa kwa umbali na hapa karibuni tunaona mkokoteni ambayo imeegeshwa.

Hizi ni bidhaa mbalimbali zikiuzwa zikiwemo mboga na vitu vingine vya chakula . Kuna mifuko iliyojaa bidhaa zikiwemo baadhi zinazofanana na viazi au vitunguu. Juu ya meza au stedi kuna rundo la mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi. Mandhari nyuma ya picha hii inaonekana kuwa na giza kidogo ikionyesha kuwa labda ni ndani ya duka au soko.

Hili ni banda la kuuza maua na mboga. Kuna meza au stendi ,zilizojaa maua ya rangi mbali na mboga za majani. Watu wawili wanaonekana wamevaa magwanda ya samawati, ambao ninakisia wanawezakuwa wahudumu wa stendi hili. Kiti kimoja cha plastiki cha bluu, kipo katikati ya picha. Inaonekana kama sehemu yenye shughuli za biashara.

Hili ni soko la chakula lenye watu wengi wanaoonekana wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna rundo kubwa la ndizi na matunda ya kijani kibichi ambayo yanaweza kuwa limau, au chokaa au machungwa yaliyopangwa chini. Pia kuna ndoo kadhaa zinazotumiwa kuhifadhi viazi vya kula. Mazingira yanaonyesha soko la kawaida kando ya barabara.

Hili ni soko la viatu, hasa sandali au akalasi . Kuna idadi kubwa ya viatu hivyo vikiwa vimening'inizwa kwenye kamba, vikionyesha rangi za hudhurungi au nyeusi na mitindo mbali mbali. Mtu mmoja anaonekana akipanga bidhaa hizi. Inaonekana kama sehemu ya biashara ndogo ndogo au soko.

Haya ni mandhari ya jiji yenye majengo marefu na madogo. Kuna majengo mengi yaliyosongamana, ikionyesha eneo lenye watu wengi na shughuli za kibiashara au makazi. Huenda picha hii ni la jiji la Nairobi. Anga inaonekana kuwa na mawingu.

Hili ni jengo lenye ghorofa mbili. Linaonekana kama nyumba ambayo haijakamilika ujenzi au labda ni eneo la biashara. Sakafu ya chini ina rangi ya kijani kibichi na kuna lango kubwa jeusi mbele yake. Juu ya lango hilo kuna bango au ishara ndogo iliyo bandikwa. Ghorofa ya juu inaonekana kuwa na kuta za zegi zisizo pakwa rangi na kuna madirisha machache yaliyo fungwa kwa nondo.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa nyingi linaloonekana kuwa jipya. Jengo hili liko na rangi aina nyingi. Kuna roshani nyingi kwenye jengo hili na kila roshani liko na ulinzi wa chuma. Pia, kila roshani lina dirisha kubwa la kioo likionyesha vyumba ndani. Katikati ya ujengo kuna sehemu yenye madirisha makubwa zaidi yanayoakisi anga. Jengo linaonekana kuwa refu na pana. Juu ya jengo pia kuna mawingu yanayoonekana.

Kuna majengo mawili makubwa, moja likiwa la rangi ya dhahabu na lingine likiwa ya rangi ya kijivu na kijani kibichi. Kati ya majengo haya mawili kuna gari jeupe lililokuwa limeegeshwa. Asili ya picha hii inaonyesha anga ya samawati likiashiria kuwa ni mchana. Eneo lote linaonekana kuwa la wazi likIwa na ardhi tupu iliyozunguka majengo na gari.

Hii ni nyumba ya kisasa ya kifahari yenye gorofa mbili. Nyumba hii ina rangi ya beige na mistari ya kahawia, ikiwa na madirisha makubwa na roshani kwenye gorofa ya juu. Kuna lango la chuma mbele ya nyumba na uwanja unaoonekana kawa bado hujakamilika kikamilifu.

Hii ni ndani ya duka kubwa au soko likiwa na rafu ,zilizojazwa bidhaa mbali mbali ,dari inaonekana kuwa refu na imefunikwa na miundo ya chuma ikionyesha kuwa mahali hapo ni pana. Kuna mwanga hafifu unaotoka kwenye taa zilizotundikwa dari ukiangazia bidhaa. Ingawa bidhaa hazionekani wazi wazi, inawezekana kutambua rangi mbali mbali ,kwenye rafu, zikiashiria aina tofauti za bidhaa kama vile vinywaji ,vyakula au vitu vingine vya matumizi ya nyumbani .

Hii ni duka kubwa. Duka hili liko na rafu refu, rafu hili lina bidhaa za maziwa, ikiwemo maziwa yenyewe, mtindi na kathalika. Bidhaa hizi zimepangwa kwa umakini na ndani ya rafu hii pia kuna taa zinazosaidia wanunuzi kuona wanachokichagua.

Hili ni duka la tanuri mkate . Kwenye duka hili tunaona keki za aina nyingi zilizopangwa kwenye rafu , na rafu hii Iko ndani ya kabati ya aina maalum iliyotengenezwa kwa glasi. Kabati hii inamwezesha mnunuzi kuona keki anayochagua kabila anunue.

Hii ni ndani ya duka kubwa la rejareja, labda duka la bustani au la vifaa vya nyumbani. Mbele kabisa kuna meza kubwa iliyojaa bidhaa za rangi ya nyeusi na nyeupe. Nyuma yake kuna rafu refu zenye bidhaa mbalimbali, zikifanya duka lionekane limejaa na lenye umaalum kubwa.

Hili ni duka kubwa lenye rafu nyingi , rafu hizi zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa safu zikiwemo makopo na vifurushi vya chakula. Baadhi ya rafu zinaoonekana zikiwa tupu kidogo lakini kwa ujumla, kuna wingi wa bidhaa inaonekana sehemu ya duka la kisasa lenye bidhha nyingi za kuuza.